Wanaume na wanawake wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa la watu wazima. Wamekaa kwenye viti wanasikiliza kwa makini mwalimu aliyevaa suti anafundisha mbele yao. Wakiwa wanajifunza maarifa mapya ya kuwasaidia kuboresha maisha yao na jamii zao.

Watu wa jinsia mbalimbali wakiwa wamevaa barakoa kujikinga na magonjwa yanayoenea kupitia hewa, wamekusanyika ndani ya chumba maalumu wakipokea elimu itakayo wawezesha kuboresha ujuzi, na kuendesha maisha yao kwa ufanisi.

Eneo ambapo watoto wadogo hutunzwa kwa makini, wakati wazazi wao wakiwa kazini. Hapo hupata chakula, malezi pia wanapata muda wa kucheza kwenye maeneo yaliyojaa michezo, inayowasaidia kujifunza, pamoja na kukuza ujuzi wao wa kijamii na kiakili.

Watoto hufurahia kucheza kila siku kwenye bembea za kuvutia, zenye rangi mbalimbali kama nyekundu, bluu, kijani na orenji. Ambapo pia hupata kulelewa kwa upendo na kujifunza mambo mapya, yanayowasaidia kukua vizuri kiakili na kimwili.

Katika darasa la elimu ya watu wazima wanafunzi wakubwa wameketi kwa makini wakisikiliza mwalimu wao akieleza kwa ufasaha mada muhimu huku wengine wakitumia kompyuta na vitabu kwa ajili ya kujifunza na kuboresha mwili wao jambo linaloonyesha kuwa elimu ya watu wazima na isiyo rasmi inatoa nafasi ya pili kila mtu kuongeza maarifa na ujuzi bila kujali umri.

Katika mazingira safi ya shule ya msingi, barabara ya matofali ya kuchoma yenye vichaka vilivyokatwa kwa mpangilio inayopita katikati ya miti mirefu, huku watoto wakiwa uwanjani wakicheza na wengine wakikusanyika karibu na majengo meupe ya madarasa yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa unaochangia mazingira rafiki ya kujifunzia.

Eneo lililozungukwa na miti pia vyumba vya kawaida vilivyojengwa kwa matofali na paa la bati vikitumiwa na wanafunzi kujifunzia kila siku, kando ya madarasa kuna bembea zilizotengenezwa kwa chuma zikiwa zimepakwa rangi angavu kama bluu, nyekundu na njano zinazowafanya watoto wafurahie muda wa mapumziko na kujifunza kwa furaha.

Ndani ya chumba cha bweni la shule ya sekondari vitanda vya dabo deka vimetandikwa kwa mpangilio mzuri ikiwa safi na tayari kwa matumizi. Katikati kuna viti viwili na meza ambayo inayowawezesha wanafunzi kujisomea kwa utulivu wakati wa usiku, hali inayochangia kukuza nidhamu na mafanikio katika masomo yao.

Katika chumba cha darasa la sekondari chenye mpangilio wa kuvutia meza za mbao zimepangwa kwa ustadi, huku pembeni kukiwa na makaro ya kisasa ya mabomba ya maji yanayotumika kuoshea vyombo vya majaribio ya kisayansi, mazingira yanayowawezesha wanafunzi kujifunza kwa vitendo wakijenga uelewa wa kina kupitia masomo ya sayansi kwa njia ya mazoezi.

Wanafunzi wa sekondari wakiwa darasani wamejipanga kwenye mistari iliyonyooka, wakifanya mitihani kwa utulivu na nidhamu ,wakitumia mazingira ya darasa yaliyopangwa vizuri na vifaa vinavyorahisisha usomaji.

Mwalimu wa kike akiwa ofisini anamwelekeza kijana aliyeenda kuchukua zoezi la darasa, mwanafunzi akiwa ameegemea meza mbele yake, akisikiliza kwa makini kile alichoambiwa. Mazungumzo yao yanaonyesha mshikamano kati ya mwalimu na mwanafunzi katika kujenga msingi bora wa elimu ya sekomdari.

Katika chumba cha darasa, walimu na wakaguzi wa elimu ya sekondari wakiwa wamesimama kwa utulivu wanakagua mitihani, huku mitihani mingine ambayo haijafunguliwa ikiwa imepangwa kwa mpangilio mezani, ikisubiri wakati wake rasmi wa kufanyiwa uhakiki.

Katika chumba cha darasa la sekondari, mbele ya ubao mweusi wa maandishi kulikuwa na kabati la mbao lililopangwa vitabu vya masomo mbalimbali. Huku mwalimu wa kike alikuwa amevaa sare nyeusi na kikoi cha pinki akiwa amechuchumaa na akichukua kitabu kimoja kwa uangalifu tayari kwa kuanza somo la leo.

Ndani ya darasa lenye mwangaza wa kutosha, wanafunzi wa jinsia tofauti wameketi kwa utulivu wakifuatilia kwa makini somo linalotolewa. Baadhi yao wamevalia barakoa kama tahadhari ya kiafya, huku mwalimu akiwa mbele ya ubao akifundisha kwa kujiamini, hali inayoashiria mazingira ya kujifunzia katika vyuo na taasisi ya elimu ya juu.

Chumba kikubwa chenye mapambo ya kuvutia, viti vya rangi ya nyekundu vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Mwanga wa kutosha umeenea kila kona. Wanafunzi wameketi kwa utulivu, kila mmoja akiwa na karatasi mkononi akisubiri kwa umakini maelekezo kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele.

Ndani ya chumba chenye vitabu vilivyopangwa kwenye mbao za ukutani, wanafunzi wamekaa katika makundi wakijadiliana kwa umakini. Kila kundi linashiriki kutoa mawazo kuhusu zoezi lililoandikwa ubaoni wakisaidiana kuelewa kwa kina.

Wanafunzi wameketi kwenye viti vyenye meza maalum kwa ajili ya kuwekea madaftari, chupa za maji na kompyuta. Vifaa hivi vinawawezesha kuandika mambo muhimu huku wakimsikiliza mwalimu kwa makini anachokifundisha.

Katika chumba cha darasa wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu kwenye viti vyao, wakielekeza macho na mawazo kwa mwalimu aliye simama mbele ya ubao. Kila mmoja anaonekana makini kusikiliza maelezo yanayotolewa, huku mazingira yakiwa tulivu kuonyesha hali ya kujifunza kwa umakini na nidhamu ya hali ya juu.

Katika chumba kikubwa cha darasa wanafunzi wa chuo kikuu wakike na wakiume wakiwa wameketi kwa utulivu kwenye viti vya kijani, wakimsikiliza kwa umakini mwalimu aliyesimama mbele akifundisha kwa kueleweka, huku kila mmoja akiwa makini kufuatilia kile kinachosemwa.

Ndani ya chumba cha mafunzo ya vitendo, wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa wamevaa mavazi ya bluu, glavu za njano na miwani maalumu kwa ajili ya usalama wao, huku wakiwa wamesimama kwa utulivu wakisikiliza kwa makini maelezo ya mwalimu, kuhusu jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali.

Katika chumba maalumu cha mafunzo ya ufundi vijana wanajifunza, kwa vitendo jinsi ya kupaka rangi, kwa kutumia mashine ya kupuliza huku kila mmoja akiwa amevaa vifaa vya kujikinga kama barakoa na glavisi jambo linaloonyesha umuhimu wa usalama kazini, na kukuza ujuzi wa kisasa kupitia elimu ya ufundi stadi na mafunzo ya kiufundi.

Wanafunzi wamevaa makoti ya bluu kutoka Chuo cha Mafunzo cha Boliteki wameketi kwa utulivu ndani ya chumba cha mtihani wakijibu maswali kwa umakini. Kila mmoja anaelekeza fikra zake kwenye karatasi, akionyesha uelewa ya yale yaliyofundishwa. Pamoja na mwalimu wao wa kiume akiwa amevaa mavazi ya kawaida na barakoa anatembea taratibu kati ya viti, akiwatizama kwa umakini ili kuhakikisha hali ya utulivu na uadilifu unazingatiwa.

Wanafunzi wamevalia koti za rangi ya bluu, mmoja akiwa hana koti, wakiwa ndani ya chumba cha mafunzo cha kompyuta. Katika mazingira haya ya vitendo, wanajifunza kwa makini kupitia mazoezi ya moja kwa moja, wakipata ujuzi muhimu unaowasaidia kuelewa kwa undani matumizi ya teknolojia.

Waanafunzi wa chuo cha BTI wamevaa sare zao za bluu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu cha mafunzo ya vitendo. Wakati huo wanapata nafasi ya kujifunza na kufanya mazoezi ya moja kwa moja kwa kutumia vifaa na teknolojia mbalimbali inazowasaidia kuelewa vyema masomo yao ya kitaaluma.

Wanafunzi wa rika mbalimbali wakipokea mafunzo ya vitendo, na maarifa ya kitaalamu katika chumba maalumu chenye vifaa vya kisasa vinavyorahisisha utekelezaji wa kazi, hivyo kuweza kujiajiri, kuajiriwa na kuchangia maendeleo ya uchumi wa taifa.

Katika chumba cha mafunzo ya kompyuta wanafunzi wameketi wakifanya mitihani kwa makini kwenye mashine zao, huku mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya kawaida na barakoa, akiwa amesimama nyuma ya darasa akiwa amejikinga dhidi ya magonjwa yanayo ambukizwa kwa hewa, anawaanglia wanafunzi kwa umakini kila mtu akiwa anafanya kazi yake kwa utulivu.

Ndani ya jengo refu katika chumba kimoja wanafunzi wa jinsia tofauti wamevalia sare rasmi wakiwa wanafanya mafunzo ya vitendo kwa umakini mkubwa mafunzo haya yanawasaidia kupata ujuzi wa kipekee unaowaruhusu kujiajiri na kujiendeleza katika maisha yao ya baadaye kwa uhakika na taaluma .